Mazingira ni ya zizini. Ng'ombe wamelala huku mmoja akiwa amesimama. Ni wa rangi tofauti ikiwemo nyeusi na nyeupe. Ukuta umepakwa rangi nyeupe. Ng'ombe hawa wamefungwa kwa nyororo.

Mazingira ni ya zizini. Mwanamume aliyevaa nguo za rangi ya manjano ana mnyunyizia dawa ng'ombe. Zizi limejengwa kwa mbao na mabati. Ng'ombe ni wa rangi nyeusi na nyeupe.